Huu ni mkutano wa hadhara ambayo kuna watu wengi wamekusanyika na kuna meza mbele yao, watu hao pia wanaonekana kuvalia barakoa na kuna bango kubwa ukutani kwenye meza, kuna bango na maandishi moja limeandikwa NTSA na mshale ulioangalia chini.

Timu ya mpira wa miguu. Wachezaji wanaonekana kama vile wanasherehekea wakikumbatiana na kushikana mikono kuonyesha umoja wao. Wamevalia jezi za rangi ya manjano na nambari nyeusi mgongoni. Mlinda lango wao amevalia jezi la waridi.

Ufuo wa bahari ulio na mchanga mwingi. Mawimbi ya bahari yanaonekana kuvunja kwani, kwenye ufuo huo kuna mimea iliyokufakufa. Kuna miti ya minazi iliyomea kando ya majumba meupe yaliyojengwa kando ya ufuo huo.

Ngome ya Fort Jesus. Ngome hii ina kuta kubwa za mawe ya matumbawe na inaonekana iko kando ya bahari. Kuna jengo kuu kando ya ngome hii iliyopangwa rangi nyeupe, kando yake pia kuna mnara. Hali ya anga inaonekana kuwa ya mawingu kidogo na kuna ukungu.

Eneo la ndani linaloonyesha watu wanne wamesimama na kupanga foleni kwa duka wanaosubiri kuhudumiwa, na wamevalia mavazi ya kawaida. Sakafu ina vigae vyeupe na mistari ya rangi ya kijivu.

Kanisa kubwa lililojaa waumini. Juu ya jukwaa kuna bango kubwa lililoandikwa, Mavuno Church. Watu wameketi kwenye viti vya plastiki za rangi ya kijani kibichi. Viti hivyo vimepangwa katika safu zinazoangalia ukumbi.

Watu wanne waliovalia barakoa. Wa kushoto kabisa amevalia shati la rangi nyeupe na barakoa nyeupe. Mwingine anapewa kitambulisho akiwa ameshikila simu mkononi. Mwingine amevalia kofia nyeupe, mwingine barakoa nyeusi.

Zizi lililojengwa kwa miti mingi na ina matundo mingi ndani ya zizi hilo, kuna udongo mwekundu uliowekwa ndani humo unaosubiria kutatazwa kando ya zizi hiyo, kuna uzio uliojengwa kwa mbao na miti kuna uoto wa kijani kibichi.

Huu ni mkutano wa hadhara. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameketi akiwa amevalia shati jeupe pepepe ambalo lina mistari mekundu. Pia amevalia saa mkononi. Kuna watu kando yake wamevalia masuti. Kuna kamera na kompyuta juu ya meza.

Sanamu ya Shiva, mungu mkuu wa Wahindi. Sanamu hii imepakwa rangi nyeupe pepepe na imesimama juu ya miamba, na nyuma yake kuna mti mrefu wa mnazi. Pia, kuna nyaya za umeme nyuma ya mnazi huo. Inaonekana pia kuna mkuki wa chuma.

Ufuo wa mikoko na mitende mandhari inayoonekana kama kisiwa cha kitropiki, anga imetulia mchanga mweupe na laini ulio tandazwa.

Kituo cha basi matatu tatu, moja imeandikwa Durant, namba ya usajili KBH 317M. Kuna bajaji mbili na kando yake kuna jamaa kabeba mkoba akitembea.

Mtumbwi uliotengenezwa na mbao, ukiwa na rangi ya kijivu na nyeupe. Mchanga wa ufukweni, una rangi ya kahawia iliyokolea, kando ya mchanga huo kuna maji ya bahari na mimea iliyokua.

Mtumbwi mweupe na samawati uliopinduliwa kwenye ufukwe wa mchanga. Nyuma yake kuna kibanda kilichoezekwa kwa makuti. Mchanga unaonekana wenye rangi ya kijivu na kuna miti mimea iliyokufa kando ya kibanda.

Mkutano wa kidini ambapo mchungaji anahubiri. Nyuma yake kuna wanakwaya waliovaa mavazi ya samawati. Mchungaji ameshikilia kipaza sauti na kitambara cheupe mkononi.

Wanaume wanne waliovalia barakoa. Mmoja anaonekana kumpatia mwenzake kitambulisho akiwa ameshikilia simu ya samawati mkononi.

Ni maua mazuri yaliyoko kando ya Msikiti ulio na usanifu mkubwa wenye maumbo mazuri na rangi ya udongo hali ya anga inaonekana tulivu sana na mawingu meupe angani.

Hiki ni kituo cha treni ya SGR ikiwa na rangi nyeupe, nyekundu, na njano, ikiwa kwenye reli ni kama iko tayari kwa safari ya kuondoka.

Mfereji uliojaa takataka uliopo kando ya barabara ambamo mna magari na watu wanaotembea wengine wakiwa wanabiashara. Kuna nyaya za stima kando ya barabara hiyo.